Mkusanyiko wa kundi linalojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kuelekezana huku wakitumia vifaa vya kisasa mbalimbali vinavyojumuisha kompyuta mpakato pamoja na simu janja za mkononi ili kurahisisha zoezi lao hilo.

Mwanaume aliyevalia koti la suti lenye rangi ya kijani, akiwa amekaa pembeni ya mwanaume aliyevalia shati jeupe. Huku nyuma yao kukiwa na mtu aliyevaa sweta lenye rangi ya bluu. Wote hawa wakiwa wamekusanyika katika chumba hiki kwa lengo la kufanya mtihani.

Japokuwa ni eneo la nje karibu na shamba la mahindi haikuwazuia watu hao kuweza kupanga viti, na kuweza kuendesha shughuli yao hii ya kupeana maelekezo muhimu yanayohusiana na kilimo hicho.

Furaha kubwa inayodhihirishwa na tabasamu zilizodhiri nakushindwa kufichikana kwenye nyuso za wadada hawa ambao wanaendelea kusoma huku wakihusisha matumizi ya kompyuta mpakato.

Mkusanyiko wa watu wenye asili ya mataifa mbalimbali huku mmoja wao akiwa ni mwanamke mrembo aliyenyosha mkono kwa lengo la kuweza kujibu maswali, hii ni ishara inayoashiria kutokupatikana ubaguzi wa rangi katika eneo hili.

Wakiendelea kushirikiana katika mambo tofauti tofauti ya kitaaluma wanaume hawa. Watu wazima wakiwa darasani huku mmoja akiwa amesimama akiendelea kumuonyesha kwa kutumia kidole chake mwanaume mwenzake aliyekaa kwenye kiti akiwa ni kama mwalimu ambaye anamsahihisha kutokana na makosa yake.

Akiwa ameweka kalamu katika sikio lake, huko ameshika daftari akiendelea kulipitia mwanamume aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu. Akiendelea kusimamia zoezi hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha malengo ya kazi yanafikiwa.

Mwanaume aliyevalia koti yenye rangi ya bluu iliyotengenezwa kitambaa cha jinzi, akiendelea kufanya mtihani kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha anafanya vizuri kwenye masomo yake haya na kufikia malengo.

kundi kubwa la watu waliokaa kwenye viti vya plastiki wakijumuisha wanaume na wanawake, huku wakiwa wamesheheka magari pamoja na kalamu kuu yale ya msingi katika yale yanayofundishwa na mwalimu wao, aliyekuwa mbele yao kundi hili likiwa limevalia makoti yenye rangi ya blue na maandishi, yanayoashiria kuwa ni taasisi iliyojikita katika kuendesha shughuli za kitaaluma kwa watu wazima.

Mkusanyiko wa vijana wa kike wawili pamoja na kijana mmoja wa kiume wamekaa katika meza ambayo juu yake imewekewa vitabu mbalimbali pamoja na kifaa maalumu kinachitumika kwa ajili ya huduma za mtandao jambo ambalo linaashiria uyakinifu na kujizatiti katika mambo ambayo yanaweza kuwasaidia katika masomo yao.

Wanawake watu wazima walioamua kurudi darasani wakiwa wamekaa kwenye viti vya madawati vilivyotengenezwa kwa mbao, katika hali ya umakini mkubwa na utulivu wa hali ya juu wakiendelea kuandika kwenye madaftari yao yale ambayo yamefundishwa na mwalimu wao.

Katika hali ya kuhakikisha kundi hili la watu wazima wanajipatia fursa ya kuweza kujifunza upya mambo ambayo walishindwa kujifunza hapo awali. Eneo hili limeandaliwa maalumu ili kuwawezesha watu wazima hawa kuweza kujifunza ufundi wa kutumia vifaa mbalimbali.

Katika jengo maalum lililozungushiwa maturubai kwa lengo la kuweza kuwahifadhi watu waliopo ndani yake. Watu hayo ambao wameamua kuweza kupatiwa mafunzo haya bila kuleta upingamizi wa aina yoyote.

Wanawake wawiki waliokaa wakiwa karibu na meza ambayo imewekewa vitabu mbalimbali, huku nyuma yao kwa mbali ikionekana karatasi ambayo ina picha ya ramani iliyochorwa na kutofautisha maeneo tofauti tofauti kwa kutumia rangi.

Licha kuwa wametofautiana kwa marika haikuwazuia kundi hili la watu linalojumuisha mwanaume mmoja na wanawake wanne, kushiriki katika masomo haya na leo hii wakiwa na furaha kubwa baada ya kuwa wameshahitimu masomo yao hayo.

Kusanyiko la kundi kubwa la watu wazima wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali ili kuweza kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kufikia hali ambayo itasababisha kila kaya katika jamii kuweza kusoma na kuandika.

Wanaume hawa wa rika tofautitofauti, wakiwa wamekusanyika katika chumba kimoja, wakiendelea kujifunza mambo hayo mbalimbali. Huku mkononi mwao wakiwa wameshika vifaa vya kisasa kabisa aina ya simu janja za mkononi.

Wanaume (vijana) wanne wakiwa wamesimama katika meza ambayo juu yake imewekewa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato, ambazo zinatarajiwa kutumika katika kufanikisha kazi yao hiyo.

Katika ukumbi maalumu uloandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kuendesha semina hii, ndani yake kulikuwa kuna wanaume waliovalia maalumu, kwa lengo la kuweza kuendesha semina hii ambayo imejikita kuwapatia elimu mbalimbali watu wazima.

Mwanamke aliyekuwa katika chumba hiki kinachionekana kuwa ni maktaba yenye vitabu vyenye mpangilio maalumu itakuwa ni sehemu ambapo vitabu mbalimbali na watu huweza kutembelea ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali katika maktaba hiyo.

Wanawake hawa watatu wakiwa wamekaa kwenye mstari mmoja wakiendelea kufanya mitihani kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanajibu kama vile ambavyo walivyoelekezwa na mwalimu wao kipindi wanasoma.

Mwanamke huyo mtu mzima akiwa na furaha tele inayoshindwa kujificha kwenye uso wake wa kudhihiri kwa tabasamu kubwa, baada ya kuwa amekwisha hitimu na kupatiwa cheti kilichoandikwa cheti cha kuhitimu. Ikiwa ni ishara tosha inayoashiria kumaliza vizuri masomo yake hayo.

Ili kuhakikisha niadhibiti kwa utulivu kabisa na kwa umakini mkubwa kundi hili linalojumuisha wanaume na wanawake watu wazima wamekaa kwa umakini mkubwa na utulivu wa hali ya juu wakimsikiliza mzungumzaji anaendelea kutoa semina itakayowezesha kuweza kufikia malengo ya kueneza elimu kwa kundi kubwa la watu wazima.

Mwanamke aliyevalia kofia akiwa amesimama mbele ya kundi la wanawake wengine ambao wanamsikiliza kwa makini, akiendelea kuwapatia mafunzo na njia mbalimbali zitakazowawezesha kuweza kufanya shughuli yao hii ya kilimo kuweza kuwa yenye tija kubwa baadae.

Mkusanyiko wa watu hao, wanaojumuisha wanawake pamoja na mwanaume mmoja. Wakionekana kuwa na furaha kubwa inayodhihiri katika nyuso zao kwa kudhihiri tabasamu nzito. Hali ambayo inaashiria kumaliza na kuhitimu mafunzo yao hayo.

Licha ya kuwa na majukumu ya kifamilia kundi hili la wazazi ambao wanaonekana kuwa ni kina baba na kina mama kwenye familia zao wameamua kurudi darasani wakiendelea kujadiliana namna mbalimbali watakaoweza kusoma huku wakiwa na furaha kubwa inayodhihirishwa na matabasamu yanayodhihirika kwenye nyuso. zao

Katika jengo maalumu lililoandaliwa na kuweza kutumika kama darasa, likiwa na watu ambao wanaendelea kujifunza kwa umakini mkubwa, na ari ya hali ya juu, ili kuhakikisha wanafikia na kutimiza malengo yao hayo.

Mkusanyiko wa kundi linalojumuisha wanaume pamoja na mwanamke mmoja, akiwa amekaa upande ambao mbele yake kuna kompyuta mpakato, kwa lengo la kuweza kutoa maelekezo kwa wanaume hao ili waweze kufanya kazi.

Chumba maalum kilichotengenezwa katika umbile inayolifanya ikionekana kana kwamba ni darasa kikiwa kimefurika kwa kundi la watu wazima waliokaa katika mpangilio maalum wakiendelea kunukuu yale ambayo yameandikwa mbele yao katika hali ya kujikita na kujizatiti ili kuweza kupata elimu hii ya msingi

Kundi la watu lililovaa barakoa, likiwa limekaa kwenye viti vilivyowekwa katika mpangilio maalum, huku mbele yao kukiwa na mwanaume aliyesimama, akiendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali yatakayowasaidia kwenye maisha yao.

Mwanaume mto uzima aliyevalia vazi linalofahamika kama suti akiwa ameshika vitu vitatu katika mikono yake miwili ikiwa ni ishara tosha na sheria ya maendeleo ya shughuli za kisanaa hukutabasamu kubwa inayodhihiri kwenye uso wake likionyesha furaha kubwa aliokuwa nayo kusimama hapo mbele.

Licha ya kuwa umri wake umeenda, mwanamke huyu mtu mzima bado hajakata tamaa kuendelea kujifunza na kutambua namna ya kusoma mambo mbalimbali. Katika kufanyia kazi lengo lake hilo na kutimiza ndoto zake hizo anaendelea kujibidiisha katika kusoma vitabu mbalimbali vitakavyomwezesha kufikia malengo yake.

Wakitumia karatasi kubwa na za kisasa zaidi watu wazima hawa wanaendelea kujifunza kuchora kwa kutumia zana mbalimbali za uchoraji, jambo ambalo linaimarisha na kumfanya kuweza kufikiria kwa makini zaidi.

Vijana wawili wakiwa wanashirikiana na kuelekezana mambo mbalimbali kwa kutumia vitabu na vifaa vya kisasa, vinavyojumuisha kompyuta mpakato kwa lengo la kurahisisha zaidi zoezi la kusoma.

Wanawake watatu niliamua kujifunza sanaa ya ususi wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kutumia njia za kisasa kabisa na za kitaalam, fani hii ni kama fani nyingine nahitaji mafunzo ya kisasa zaidi.

Mkusanyiko wa watu wazima ukijumuisha wanaume mbalimbali wakiendelea na zoezi la kufanya mazoezi ya kuweka mwili sawa, ili waweze kujiweka tayari kuendesha shughuli zao na kufikia malengo yao katika jamii waliyojiwekea.

Mkusanyiko wa watu uliokaa kwenye viti vyenye rangi nyeupe vya plastiki wakiwa wameshikilia kalamu pamoja na karatasi zenye rangi nyeupe kwa malengo ya kuweza kunukuu yale ambayo mmoja wao aliyesimama naendelea kuwaelekezwa.

Mkusanyiko wa watu unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwenye viti maalumu katika chumba maalumu chenye madirisha makubwa yanayoingiza hewa, kilichoandaliwa mahususi ili kuweza kuendesha mafunzo haya muhimu na maalumu, kwa kundi hilo la watu ili kuweza kufikia malengo yao.

Wanaume wawili wakiwa darasani wakijumuika pamoja na kundi lingine la watu wazima, kwa lengo litakalowawezesha kujifunza Mambo mbalimbaali muhimu yatakayowawezesha kuendesha shughuli zao za kila siku.

Mkusanyiko wa watu waliokaa kwa mduara, wakiendelea kutafakari na kuangalia namna mbalimbali zitakazowawezesha kupata taaluma, itakayo wawezesha kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika kwenye jamii zao.

Kundi la watu wazima wakiwa darasani wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali muhimu, yatakayowawezesha kuweza kufanya shughuli zao za kilasiku, kwa kutumia mifumo ya kisasa zaidi na ya kitaalamu, yenye kuwawezesha kufikia malengo yao kwa urahisi na wepesi zaidi.

Licha ya kukosa nafasi na eneo maalumu lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli za kitaaluma, jambo hilo halijawazuia watu hawa kuweza kutafuta sehemu maalumu watakayoweza kuitumia kwa ajili ya kuendesha shughuli zao.

Mkusanyiko wa wanawake watatu wakiwa wameshikilia kalamu pamoja na makaratasi, ikiwa ni ishara tosha inayoashiria kua wanafanya mitihani muhimu itakayo wawezesha kutimiza malengo yao ya kujiunga na masomo hayo.

Chumba maalumu kilichoandaliwa ili kiweze kutumika kama darasa kikiwa na ubao maalumu ulioandaliwa na kuwekwa mbele ya darasa huku nyuma kukiwa na kundi la watu wazima ambalo limekaa utulivu na umakini mkubwa wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali.

Wanaume wawili wakishirikina kumwelekeza mwanamke mmoja aliyevaa barakoa, wakitumia njia mbalimbali na muhimu na utaalamu wao ili kuweza kuhakikisha mwanamke huyo anaelewa utendaji kazi wa kifaa hicho muhimu.

Katika chumba maalum kilicho andaliwa ili kiweze tumika kama darasa kwa lengo la kuwafundisha wanawake hao watu wazima, mambo mbalimbali utakaowezesha kupata taaluma muhimu utakayowezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki venye rangi ya bluu mkusanyiko huu wa wanaume na wanawake wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na ustawi wa jamii, ikiwemo kutunza na kukuza taaluma na maarifa katika jamii yao.

Mkusanyiko wa watu wazima, waliokaa katika mtindo wa kuizunguka meza, ambayo juu yake imewekewa makaratasi mbalimbali, kwa lengo la kuweza kujadiliana vitu mbalimbali vinavyohusiana na taaluma.

Akiwa amekaa katika kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe, kinachopatikana katika chumba mahususi kilichojitenga na kilichoandaliwa ili vijana hao waweze kuendesha masomo yao kwa utulivu na umakini mkubwa, akiendelea kujisomea bila kupoteza muda.

Wanawake wawili pamoja na mwanamke mmoja waliojikusanya katika chumba kimoja kinachotumika kama ofisi, wakiendelea kuelekezana namna tofautitofauti na matumizi ya kompyuta mpakato iliyowekwa mezani.

Mkusanyiko wa vijana maalumu ambao umeandaliwa ili uweza kupatiwa mafunzo maalumu na mahususi, yatakayowawezesha vijana hawa ambao tayari jamii ilikwishaanza kuwakatia tamaa kwa lengo la kuwanyanyua tena na kuwapatia maarifa, yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii yao.

Katika chumba maalumu ambacho kinatumika kama maabara, kikiwa kimejaa na wanafunzi wa rika mbalimbali yakionyesha wanaume na wanawake wakiwa wamekaa katika mpangilio maalumu, huku mwalimu akiwepo mbele akielekeza mambo mbalimbali ya masomo hayo yanayohusisha mataumizi ya maabara.

Wahitimu wa mafunzo ya watu wazima, wakiendelea kupatiwa tuzo hizi aina ya vyeti, ambazo zinafanywa kama tuzo ambazo zinalenga kuwatunuku na kuwapongeza kumaliza na kuhtimu masomo yao hayo.

Mwanaume anayejua kutumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi, vinavyojumusha simu janja za mkononi pamoja na kompyuta mpakato akiwa amekaa katikati ya wanawake wawili wanaoendelea kumsikiliza kwa makini huku akitoa maelekezo.

Wakiwa katika eneo maalumu lililoandaliwa mkusanyiko wa watu hao wenye asili ya nchi tofautitofauti ikijumuisha wazungu pamoja na waafrika, wakiendelea kujisomea na kujadiliana kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa.

Mkusanyiko wa wanawake na wanaume katika chumba maalumu ambacho kina giza, wakiendelea kupeana mafunzo mbalimbali muhimu yanayotarajiwa kuwawezesha kujipatia maarifa kedekede yatakayo wawezesha kufikia malengo ya kukutana kwao huku.

Mkusanyiko wa wanawake waliokaa juu ya viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wakiendelea kujadiliana mambo mbali mbali, huku mmoja wao akiwa amenyanyua kidole chake juu, ishara inayoashiria kua amejikita na yupo ndani ya mazungumzo yenye umuhimu mkubwa kwake.

Kundi la wanawake watatu wakiendelea kujadiliana na kupeana mawazo mbalimbali, yatakayo wawezesha kuweza kupata mafunzo haya muhimu yatakayo wawezesha kufikia malengo yao na kupata taaluma hii muhimu katika shughuli zao za kila siku.

Licha ya kuwa jamii za kimasai kuhesabika kuwa ni moja ya jamii ambazo zimepitwa na maendeleo ya teknolojia, wanawake hao wa kimasai hawakusita kurudi darasani na kuanza kujifunza ili kuweza kujifunza mambo hayo na kutambua lugha ya kiswahili kwa undani zaidi.

Wanaume hao watatu wakiwa wamekaa katika meza, ambayo imezungukwa na viti, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali muhimu, huku wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanaweza kufikia malengo ya mkutano wao huo.

Ikiwa mwanamke mmoja amesimama kwenye meza wamekaa wanaume watatu ambao wamejizatiti kwa lengo la kujifunza mambo haya kwa udhibiti mkubwa, na umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha wanaweza kujifunza mambo hayo kiundani na wepesi zaidi.

Mwanaume huyu mtu mzima aliyekaa katika eneo la maktaba, akiendelea kusoma na kuchomoa maarifa mbalimbali, na muhimu yanayopatikana katika vitabu vilivyopo ndani ya maktaba hii.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya darasa, wakiendelea kuandika mambo mbalimbali yanayohusiana na yale ambayo wamejifunza katika taaluma yao hii muhimu ambayo wameamua kujikita na kujidhatiti katika mambo hayo.

Mwanamke huyo anaonekana kuwa ni mtaalam wa matumizi ya vifaa vya kisasa vinavyofahamika kama kompyuta. Akiendelea kuwaelekeza wanawake hawa watatu kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha naelewe utendaji kazi wa vifaa hivyo.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa wakiendelea kushirikiana bega kwa bega, na wakielekezana matumizi tofautitofauti ya kifaa cha kisasa cha kitekinolojia kinacho fahamika kam kompyuta mpakato, jambo ambalo linawafanya kuwa karibu zaidi.

Mwanamke mwenye asili ya kimasai akiwa na furaha tele na inayodhihiri kwa kuonekana tabasamu tele kwenye uso wake, baada yakuwa yupo mbele ya darasa akiendelea kutoa maelekezo kuhusiana nayale ambayo mwalimu wao amewafundisha.

Mkusanyiko wa wanaume hawa wakiwa wamekaa mduara, wakielekezana namna mbalimbali za kufanya mazoezi na kuweza kuuchangamsha mwili, na kuufanya mwili kuwa na nishati na afya iliyokuwa bora kabisa, itakayowawezesha kuweza kuendesha shughuli zao kwa wepesi.

Mtaalamu wa vifaa vya kisasa vya kompyuta akiendelea kutoa maelekezo kwa jopo la watu lililomzunguka wakiwa wanakusudia la kujifunza na kuelewa utendaji kazi wa mashine hiyo.

Katika eneo la nje ambalo limeandaliwa mahususi ili kuweza kuwaelewesha kundi hili la watu wazima ambao wameamua kurudi shuleni kuweza kufanya mafunzo hayo na kuwahitimisha kufanya mtihani huu kwa pamoja wakiwa makini wametulia kwa utulivu mkubwa kabisa ili kuweza kuhakikisha wanajibu kila swali lililoulizwa kwenye mtihani wao huo

Mwanamke mtu mzima akiwa darasani akiendelea kufanya mtihani kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha anayakumbuka yale yote ambayo mwalimu ameyafundisha darasani, kwa lengo la kuweza kufaulu mitihani hiyo.

Kijana aliyekaa katika kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe, akiwa ameshikilia kitabu chake pamoja na daftari lililopo pembeni ya kitabu hicho, ikiwa ni ishara kubwa inayaoashiria kuwa amejikita katika masomo hayo na wala hataki kufanya mchezo katika hilo.

Chumba maarufu chenye eneo kubwa la kutosha, ikiwa ndani yake kumepangwa meza na viti huku wote wakiwa wamekaa wakuu wazima ambao wanaendelea mtihani, jambo ambalo linaashiria kuendeshwa kwa shughuli ya kitaaluma ya elimu kwa watu wazima.

Ukionyesha ubunifu wa hali ya juu, mkusanyiko huu wa watu huku pembeni yao wakiwa wamejitenga wanaume wawili wanaoshirikina kuonyesha ukomavi wao, na sanaa ya hali ya juu, katika lengo la kuhakikisha jamii yao inajifunza taaluma hii.

Wakiwa wamejitenga watu hawa wawili, mmoja akionekana kuwa ni mwalimu na mwingine mwanafunzi, akiendelea kusikiliza kwa utulivu na umakini mkubwa yale maelekezo anayopewa na mwalimu wake, ili kuhakikisha yanaweza kufanya marekebisho katika makosa aliyokosea hapo mwanzo.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja akiendelea kushirikiana na kuelekezana namna mbalimbali ya kuweza kutumia kompyuta mpakato, jambo ambalo linawawezesha kuweza kufikia malengo ili kuweza kujua utendaji kazi wa kifurahi hicho.

Wanaume wawili, wakiwa katika eneo la nje lenye ardhi tambarare ambayo imezungukwa na asili iliyodhibitiwa urefu wake, pamoja na miti mirefu inayotoa kivuli katika eneo hilo na kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia. Akiwa ameshikilia kitabu kwa lengo la kutoa maelekezo kwa mwanaume ambaye amevaa miwani.

Katika jengo ambalo limeiandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kufanikisha zoezi la kutoa elimu kwa vijana na jamii kwa ujumla huku mmoja katika wanajamii akiwa amesimama mbele ili kuweza kuendesha mafunzo hayo.

Mkusanyiko wa kundi kubwa, linalojumuisha wanaume na wanawake watu wazima, waliojidhatiti na kujikita kwa lengo la kusoma na kujifunza mambo yatakayo wawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali, zitakazojitokeza katika jamii zao.

Kundi la vijana mbalimbali wakiwa darasani katika darasa na chumba maalumu kilichoandaliwa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo. Kundi hili linatakiwa kupatiwa maarifa yenye umuhimu mkubwa utakaowawezesha kufikia malengo yao na kutimiza ndoto zao.

Kama vile ambavyo waswahili husema "samaki mkunje angali mbichi"Katika hali ya kufanyia kazi maneno hayo, mwanaume huyu amesimama mbele ya kundi la vijana wadogo akiendelea kuwapa mafunzo ili kuhakikisha wanayadhibiti.

Juhudi za hali na mali zikiendelea katika eneo hili za kuhakikisha vijana wanapatiwa elimu ya msingi na sahihi itakayowawezesha vijana hao kuweza kuepuka vishawishi.

Kundi la wakiwa wamekusanyika katika chini ya mti hii yenye kivuli kundi la watu ambalo baadhi yao wamekaa kwenye viti vya plastiki na wengine wakiwa wamesimama wakiendelea kumsikiliza kwa makini mwanamume aliyevalia suti aliyesimama katikati yao wakiendelea kuzungumza mambo mbalimbali yenye faida na kuhakikisha jamii inapata elimu na taaluma muhimu.

Wakiendelea kuelekezana kwa ukaribu zaidi, watu hawa wawili ambao wamevalia miwani, huku wakitumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyojumuisha kompyuta mpakato, ambayo tayari imewashwa ili kuweza kuwapatia maarifa mbalimbali.

Kijana wa kiume aliyeweka peni kwenye shavu lake, ikiwa ni ishara ya kuweza kutafakari na kufikiria mambo mbalimbali muhimu, akiwa katika chumba ambacho kinaonyesha mkusanyiko wa watu kutoka nchi zingine kwenye jamii ya wazungu, wakiwa wamejumuika katika chumba hiki kwa lengo la kusoma.

Wakiwa wamekaa katika mpangilio maalumu, watu hawa ambao wamejikita katika shughuli ya kitaaluma ya kusoma, licha ya kuwa watu wazima, wameamua kurudi darasani ili kuhakikisha wanaweza kupata mafunzo ambayo waliyakosa hapo mwanzo walipokuwa vijana.

Mkusanyiko wa wanaume, wakiendelea kuchora kwenye makaratasi makubwa yaliyoandaliwa, ili kuweza kutumika kama chati za kufundishia na kuwasababisha watu wazima hao kuweza kuelewa kwa urahisi.

Matumizi ya kompyuta mpakato ili kufanikisha elimu inayoenea kwa wepesi na urahisi zaidi ni muhimu katika hali ya kufanikisha zoezi hilo mwanaume huyu mtaalamu wa vifaa hivyo akiwa ameketi katikati ya wanawake wawili akiendelea kuwapatia mafunzo hayo.

Mkusanyiko na mjumuiko wa wanawake pamoja na wanaume wachache wakiwa katika chumba kilichoandaliwa mahususi ili kiweze kutumiwa kama darasa, kwa lengo la kuendesha mafunzo ya kitaalamu inayotarajiwa kuwapatia watu wazima hao elimu kubwa kabisa.

Wakiendelea kujadiliana kwa ukaribu zaidi kundi hili, ambapo linajumuisha wanawake watatu pamoja na wanaume watatu, yakimuonyesha mwanaume huyo ambaye ana ndevu. Akiendelea kuwapatia mawazo yake, wanawake hawa wawili ambao wanamsikiliza kwa ukaribu na umakini mkubwa.

Mkusanyiko wa watu hao unajumuisha wanawake wengi pamoja na kijana mmoja wa kiume wakiendelea kuangalia namna mbalimbali za kuweza kufanikisha malengo hayo ni kuhakikisha taaluma hii muhimu inafika kwa jamii mzima bila kubagua mtu wa aina yoyote.

Wakiwa wamekaa katika mfumo wa kuzunguka meza, mkusanyiko wa watu hao ukiendelea kujadiliana mambo mbalimbali ya kitaluuma yanayohusiana na shughuli ya kielimu ambayo imewakusanya katika eneo hilo.

Katika chumba kilichotengenezwa mfano wa darasa kikiwa na madirisha ambayo yamefunguliwa ili kuweza kuruhusu hewa safi kuweza kuingia katika chumba hicho, kikiwa ndani yake kimefurika kwa kundi la watu ambao wamekaa kwa umakini na utulivu wa hali ya juu wakiendelea kupatiwa mafunzo muhimu yatakayowawezesha kufikia malengo yao.

Furaha kubwa inayodhihiri kwa kuonekana tabasamu zito kwenye sura ya mwanadada huyu, aliyeshikilia kompyuta yake mpakato kwa lengo la kuendelea kufanya tafiti ya mambo mbalimbali na kuweza kujipatia maarifa kedekede.

Wanawake hao waliokaa kwa mpangilio maalumu, wakiwa wamekaa kwa utulivu mkubwa na kuvuta umakini wao, huku wakielekeza macho yao mbele yao, ambapo kunaonekana kuna mwalimu anaendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali.

Vijana hao wakiwa darasani, wakiwa wamekaa kwenye mpangilio maalumu na mzuri, huku mwalimu wao akiwa mbele akiendelea kuwafundisha mafunzo muhimu yanayotarajiwa kuwawezesha vijana hao kufikia malengo.

Mkusanyiko wa watu darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa kwa mwalimu wao akiendelea kukagua na kuhakikisha wanafunzi wake wanaweza kujifunza kwa ukaribu na urahisi zaidi.

Chumba maalum kilichoandaliwa kiweze kutumika kama darasa kikiwa ndani yake kina kundi la watu ambao wamejizatiti kuweza kujifunza, huku mwanaume ambaye amevalia suti akiwa ni mwalimu akiendelea kuwafundisha kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha watu hawa wanajifunza.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya chumba maalumu ambacho kimeandaliwa mahususi kiweze kutumika kama darasa, mmoja wao akiwa anaandika mbele ya ubao huku mwingine akiwa anaandika kwenye karatasi.

Licha ya kuwa mazingira ni ya kijijini, na kumekosekana chumba maalumu ambacho kingeweza kutumika kama darasa, watu wazima hawa hawajakata tamaa na maendeleo yao ya kuendelea kujifunza yapo palepale, wakitumia eneo hili lililoandaliwa mahususi, ili kuweza kufikia malengo yao.

Ili kuhakikisha kundi hili la watu wenye ulemavu haliachwi nyuma katika maendeleo ya kisayansi na teknolojia hii imewekwa mahususi kwa njia ya kisasa ikionyesha na kuwapatia mafunzo mbalimbali muhimu.

Katika ukumbi maalumu ulioandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa, ndani yake kuna watu waliokaa katika mpangilio maalumu wakiendelea kupekua na kusoma yale yanayopatikana kwenye vitabu.

Wakiwa wamekaa katika hali ya kuizunguka meza iliyotandikwa na kitambaa cheupe juu yake huku wakiwa wameweka madaftari na karatasi mbalimbali moja katika wazee watu wazima akiwa ameshikana kalamu kwa lengo la kuandika na kama maelekezo kwa wengine iliyoweza kumwelewa

Wanaume watatu, wakiwa pamoja na mwanaume aliyevalia kanzu pamoja na koti la suti pamoja na kofia na miwani, akiwa ameshika peni akiendelea kuandika kwenye karatasi kubwa kabisa, iliyoandaliwa mahususi kwa lengo la kuwafundishia watu.

Mkusanyiko wa watu ambao tayari wamekwisha hitimu mafunzo yao na kupatiwa vyeti maalumu, ikiwa ni kama ishara na tuzo ambazo wametunukiwa baada ya kumaliza mafunzo hayo, na kufikia malengo yao ya kusoma masomo hayo, bado kwenda kufanyia kazi yale ambayo wamekwishajifunza.

mwanamke aliyevaliwa mistari mistari moja na kuwa nyumbani akiendelea kusoma karatasi alichokushika mkono wake wa kushoto huku wengine wakiendelea kuyadhibiti yale na wazungu .

Katika jengo lenye ukumbi mkubwa ulioandaliwa ili kuweza kutumika kwa lengo la kuweza kuendesha shughuli za kitaaluma, mkusanyiko wa watu hao kumekaa katika mpangilio huu maalumu, na hali ya juu ili kuweza kulifanikiwa.

Vijana wakiwa katika ukuta ambao umebandikwa karatasi iliyochorwa michoro inayoashiria na kutoa maelekezo mbalimbali. Hii ni njia nzuri ya kufundisha, inayowawezesha wanafunzi kuweza kujipatia taaluma kwa wepesi na urahisi.

Wanaume aliyevalia miwani akiwa katika darasa ambalo lina mchanganyiko wa waafrika pamoja na wazungu wakiwa na furaha kuonyesha juhudi na mafanikio makubwa na yatarajia katika kikazi chake hicho.

Mtaalamu huyu wa matumizi ya vifaa vya kisasa na vya teknolojia vinavyofahamika kama kompyuta akiendelea kuwaelekeza wanawake hao kwa ukaribu zaidi ilikuwa hakikisha unaweza kuyapata mafunzo haya muhimu tukawezesha kuweza kuendeshwa shughuli zao kwa kutumia njia za kisasa na teknolojia zaidi

Wakiwa wamekaa chini ya mti katika hali ya mduara. Kundi kubwa la watu linawahusisha linaonyesha na kuashiria kwamba hili ni kundi la wanakijiji wakiwa wamekaa kwa umakini mkubwa na kumsikiliza mwanamume aliyevalia fulani ya rangi ya njano, aliyesimama katikati yao akionekana kuendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali ya umuhimu mkubwa wa kusoma.

Kundi kubwa la wanawake wakiwa darasani wakiwa pamoja na baadhi ya wanaume wakawa wametulia kwa umakini mkubwa, katika chumba hiki cha darasa kilichoandaliwa mahususi ili kuweza kuhakikisha wanapatiwa elimu.

Wakiwa darasani, watu wazima hawa wamekaa katika mpangilio maalumu kwa lengo la kuweza kufanya mitihani, ambayo mwalimu wao huyu anaendelea kuwagawia, ili waweze kuhakikisha wanafanikisha na kufikia malengo yao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima, wenye asili ya kimaasai waliyovalia mavazi ya asili kabisa wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanajipatia mafunzo mbalimbali yatakayowawezesha kujikita katika zoezi hilo na kupata maarifa mazuri na muhimu.

Mkusanyiko wa kundi la vijana watu wazima wakiume na wa kike waliojikusanya katika chumba maalumu kinachoweza kutumika kwa ajili ya kuendesha mikutano na vikao mbalimbali wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yatakayoweza kukwamua kundi hilo la watu kitaaluma.

Wanaume wawili waliokaa pembezoni mwa mwanamke mmoja aliyekaa katikati yao katika meza akiendelea kuwaelekeza mambo mbalimbali yanayohusiana na utumiaji wa vifaa hivyo vya kisasa na kiteknolojia zaidi.

Akiwa amenyoosha mkono mwanamke ambaye kwa mbali tabasamu linadhihiri kwenye uso wake, ikiwa ni furaha kubwa kuweza kujibu swali ambalo limeulizwa katika eneo hili ambalo limeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha semina hiyo.

Ukitumia njia za kisasa na zo teknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya kompyuta mbalimbali, kundi hili linalojumuisha wanaume na wanawake watatu wakiwa wamekaa kwa umakini mkubwa, Wakiendelea kufanya kazi hizi ili kufikia malengo yao.

Wakina mama hao wenye furaha zinazodhihiri kwenye uso zao wakiwa wamejumuika na kundi la watu wazima wa kiume, wakiwa wamejumuika pamoja katika chumba hiki maalumu kilichoandaliwa ili kuweza kuwawezesha kupatiwa mafunzo muhimu yatakayowezesha kuendesha shughuli zao za kila siku.

Kundi la watu linalojumuisha wanaume na wanawake wakijadiliana mambo mbalimbali yatakayowawezesha kueneza elimu na taaluma mbalimbali kwa kundi la watu wazima ambao walikosa fursa hii hapo mwanzo ili kuweza kuhakikisha jamii inafikia kiwango cha kuwa na kundi kubwa la watu ambao wanaweza kusoma na kuandika.

Mkusanyiko wa wanawake waliorudi darasani kwa lengo la kujifunza mambo mbalimbali yatakayowezesha kufikia malengo na kuhakikisha unaweza kujifunza kusoma na kuandika, jambo ambalo limeonekana kuwa na umuhimu mkubwa kwa dunia ya sasa.

Mkusanyiko kwa vijana wa rika tofautitofauti katika ukumbi ulioandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha mkutano huu, ukiwa na vijana ambao wameandaa na kuendelea kutoa maelekezo na taaluma na maarifa mbalimbali kwa ajili ya kuwanufaisha hadhira yao hiyo.

Wanawake watatu waliovalia barakoa wakiwa wamezishusha kwenye shingo zao ,wakiendelea kusikiliza kwa umakini na kuvuta umakini wao katika jambo hili muhimu inayoweza kuwawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza hapo baadae.

Wanawake watatu wakiendelea kushirikiana na kujadiliana namna mbalimbali zitakazo wawezesha kufikia malengo ya kuweza kuhakikisha jamii nzima inatawaliwa na kundi la wanawake wanaojitambua na wenye elimu zao.

Akiwa ameshika karatasi kubwa yenye maandishi ndani yake mwanamume huyu aliyevalia sana mkononi, akiendelea kuwapatia maelekezo bado umekaa kwenye baadhi yao wakionekana kutokujali yale ambayo anayazungumza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake watu wazima, baadhi yao wakiwa wameshikilia kompyuta mpakato, wakiendelea na semina hii iliyoandaliwa mahususi, kwa malengo ya kuwapatia taaluma muhimu itakayo wawezesha kutatua changamoto zinazokumba jamii zao.

Mabinti wanne wakiwa wameshikilia karatasi ambazo ndani yake zimechora ramani ya mabara mbalimbali ikiwemo afrika nyimbo ambayo inavutia na kuonyesha umakini mkubwa nao na furaha walikuwa na kujifunza.

Mkusanyiko wa watu wazima. wakiwa katika jengo ambalo limeandaliwa katika darasa lililopangwa kwa viti na meza kwa lengo la kuweza kuwawezesha watu wazima haou waweze kufanya mitihani yao.

Ushirikiano ni katika siri kubwa zinazowezesha watu wengi kuweza kufikia malengo yao, kulitambua hilo kundi hili la watu wameendelea kushirikiana na kujadiliana, ili kuhakikisha wanaweza kutimiza malengo yao.

Wakina mama hawa ambao wana watoto wadogo wamekusanyika huku mbele kuna mwanaume ambaye ni mtaalamu mambo ya afya ya uzazi kwa kina mama, akiendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali muhimu yatakayowezesha wakina mama hao kuwalea watoto hao ili wao vijana waweze kupata afya bora.

Wanaume wawili waliokaa karibu wakiendelea kumtazama na kuwavuta umakini wao kwa ukaribu zaidi kuhakikisha wanayadhibiti yale yote ambayo mwalimu anaendelea kuyafundisha darasani, jambo ambalo linaonekana linaweza kuwapatia maarifa makubwa.

Wanawake hawa wawili mmoja akiwa amevalia miwani na mwingine ameshika kitabu, huku huyu mwanamke aliyevaa miwani akimuonyesha kitu kwenye kitabu, jambo ambalo linaashiria kuelekezana mambo muhimu yatakayowezesha kupata taaluma hii muhimu.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima, waliokaa katika chumba maalumu, kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendeshea mikutano na vikao mbalimbali. Kilichoandaliwa ili kuweza kuwawezesha watu wazima hao ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali, yatakayo wawezesha kutatua changamoto katika jamii zao.

Baada ya kuwa amekwisha hitimu mafunzo yake mwanafunzi huyo anakabidhiwa cheti chake na mwanamume mtu mzima aliyevaa suti, huku tabasamu kubwa zikidhihiri kwenye uso zao kuonyesha furaha kubwa aliyokuwanayo kuitimisha mafunzo hayo.

mwanamke huyo mtu mzima aliyeshikilia chake kwa lengo la kuweza kuandika na kujibu maswali yaliyokuwepo baoni kwa mwalimu akimfuatilia kwa ukaribu zaidi na kwa hakikisha mwanafunzi wa kikuyu anaelewa kile kilichokuwa sahihi

Mwanamke huyu aliyebeba mtoto mgongoni, huku akiwa bado hajaona kuwa hiyo ni changamoto itakayomzuia kuweza kujifunza darasani. Akiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa na nguvu ya hali ya juu, huku akihakikisha anatimiza malengo yake.

Kundi la watu wazima katika ukumbi maalumu ulioandaliwa na kupambwa vizuri huko wamekusanya watu wazima hao kwa lengo la kuwapatia semina itayowawezesha kufikisha na kutoa taaluma ya mafunzo mbalimbali kwa kundi la watu wazima ambao walikosa fursa hiyo hapo mwanzo.

Mwanamke aliyesuka akionekana kuwa makini kwenye kazi yake, huku akiendelea kutazama kompyuta maalumu iliyoegemezwa kwenye meza kwa lengo la kuweza kuhakikisha anaifanya kazi yake kwa uweledi na umakini mkubwa.

Kundi la wanawake wakiwa wamekaa kwenye mriririko na mpangilio maalumu huku wakiendelea kufanya mitihani yao katika eneo hilo lenye utulivu mkubwa, ili kuhakikisha hawapati usumbufu wa aina yoyote na wanaweza kufanikiwa na kufaulu katika mitihani yao hiyo.

Mtaalamu wa matumizi ya vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyofahamika kama kompyuta za mezani zikiwa zimeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa, na mahususi kwa ajili ya kuendesha mafunzo kwa watu wanaotaka kujifunza utendaji kazi wake.

Mkusanyiko wa watu, vijana, wazee na wanawake wengine; mbalimbali wakiwa wamejikusanya katika chumba kimoja kwa lengo na nia na madhumuni ya kuonyesha utashi wao katika swala nzima la sanaa ya ususi.

Wakiwa wamejikusanya katika makundi yaliyotengenezwa kwa mduara, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yatakayowezesha kufikia malengo, na kupata taaluma muhimu itakayowezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanawake hawa watu wazima ambao wana ulemavu, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa ukaribu na umakini wa hali ya juu, huku wakiwaza kutimiza malengo yao.

Wakiwa wamekaa kwa mduara, kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, wakiendelea kusikiliza kwa makini na utulivu wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote yanayotolewa na mzungumzaji.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kutumia vifaa vya kisasa kabisa, vinavyojumuisha kompyuta za mezani, zikiwa tayari zimekwishaunganishwa vizuri, kwa lengo la kuweza kutimiza malengo yao ya kujifunza utumiaji wake, na utendaji kazi wake.

Mwanamke akiwa ameshikilia daftari, ambalo limeandikwa maandishi yanayohusiana na maarifa na taaluma ambayo mwalimu amekua akiisomesha darasani humo, huku akiwa amesimama akisoma kwa sauti na wengine wakiyadhibiti mambo hayo.

Vijana hawa wawili, wakiendelea kushirikiana na kuelekezana kwa ukaribu kabisa, huku mmoja akiwa ameshika kalamu ya wino pamoja na kitabu, wakiendelea kumwelekeza ndugu yake aliyekaa naye kwa karibu zaidi, ambaye anaonekana kuwa alikosa fursa hiyo hapo mwanzo. Akitumia fursa hii kuweza kusoma kuwa umakini mkubwa ili kuweza kufikia malengo yake.

Mkusanyiko wa watu hao unajumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamekaa na kutulia na umakini mkubwa, wakiendelea kusikiliza maelekezo wanaopatiwa na mwalimu wao, akiendelea kuwaelekeza mambo mbalimbali yatakayo tatua changamoto zao.

Mwanaume aliyevalia suti akiendelea kuwapatia mafunzo wanawake hao waliokusanyika katika chumba hiki kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa. Wanawake hao wakiwa na matarajio ya kupata maarifa yatayowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza kwenye jamii zao.

Wanawake hawa watu wazima wakiwa katika chumba maalumu kilichoandaliwa ili kiweze kutumika kama darasa, wakiwa namalengo ya kuweza kujifunza lugha ya Kiingereza, wakitulia darasani kwa utulivu mkubwa ili waweze kumsikiliza mwalimu wao.

Wanawake wawili wakiwa amekaa wakiendelea kuelekezana namna tofauti tofauti na matumizi ya kifaa cha kisasa na cha kiteknolojia kinachofahamika kama kompyuta mpakato, jambo ambalo linaweza kuwafanya wawe karibu zaidi.

Ukiwa umevalia fulani maalumu zenye rangi nyeupe ikionyesha ni kama shughuli na hamasa zilizoandikwa mahususi ili kuweza kuwachagiza watu kuweza kushiriki katika kampeni hizi, wanawake hawa wamejikusanya katika darasa hili ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo yao.

Kwenye meza kukiwa na madaftari na vitabu mbalimbali, mzee mmoja wa makamo akiwa ameshika peni akiendelea kuandika kwenye karatasi nyeupe kubwa kabisa. Huku wengine wakiendelea kumtazama kwa makini ili kuhakikisha wanajifunza kutokana na yale anayoyaandika.

Kundi la watu hawa ambao wamekusanyika katika chumba maalumu, ili kuweza kuhakikisha wanajipatia mafunzo maalumu na nyeti; yatakayoweza kuwawezesha kuelewa utendaji kazi wa vitu mbalimbali muhimu na kuenda na hali ya kisasa katika dunia hii ya sayansi na teknolojia.

Kundi la kina mama lenye watoto wadogo wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali ya namna ya kuwahudumia na kuwalea watoto hao ili waweze kuwa na afya bora kabisa na mtaalamu huyu wa afya aliyevalia mavazi maalum yanayomtambulisha kuwa yeye ni mtaalamu wa afya na uzazi wa mpango.